Gari kubwa nyekundu inaonekana likibeba magari mengine madogo mapya. Yanaaminika kua yanapelekewa wenyewe ama mahali pa kuuza gari.

Duka hili linaonekana kuwa na michoro ya kuvutia maziwa ya mlima kenya jambo linaloashiria kuwa bidhaa zake zinatokana na maziwa safi kutoka maeneo ya milimani.

Flyer ya bima ya maisha ina picha ya familia moja inayotabasamu, ikionyesha furaha na mshikamano. Hii pia inaeleza faida ya bima ya maisha kama ulinzi wa kifedha kwa kifamilia mpendwa anapofariki.

Noti nyingi zilizowekwa juu ya meza ingawa hazijapangwa kwa mpangilio maalum. Zinaonekana kua za zamani zikiwa na muundo wa kale na mchoro ya kihistoria.

Kwa umbali tunaona majengo ya ghorofa, pamoja na bima iliyoanikwa kwenye posti la stima chini yake kuna magari yaliyopangwa taratibu.

Flyer ya kampuni ya bima ya Madison ikionyesha ujumbe wa kuhamasisha watu juu ya umuhimu wa bima. Kuna maandishi yanayohimiza maisha bila wasiwasi. Pia, imetolewa nambari ya kubonyeza kwa ajili ya maelezo zaidi.

Duka la kupiga nakala lina huduma ya M-pesa pia. Mbele yaka mtu moja naonekana akielekea huko. Labda anataka usaidizi. Eneo hili linaonesha mchaganyiko wa huduma muhimu kwa wananchi katika mazingira kawaida.

Magari ya aina mbalimbali yamepakiwa kwenye uwanja huu huku kundi la watu likionekana wamesimama pamoja karibu nayo. Kwa umbali kuna miti inayopatikana katika mazingira hayo.

Mazingira ni ya soko lenye shughuli nyingi ambapo nguo za aina tofauti zinauzwa. Wanunuzi wako wengi wakichagua bidhaa na kuna msongamano inayoonyesha kua soko hilo lina wateja wengi na biashara inaendelea kwa kiasi.

Pesa nyingi za maelfu zimepangwa kwa mpangilio maalum zikiwa safi na zimewekwa kwa tahadhari. Hali inaonyesha shughuli ya kifedha kama kuhesabu ama kuhifadhi.

Magari mapya yanaonekana yamepakiwa kwa mpangilio mzuri katika mazingira safi na yaliyotunzwa vizuri, hayana nambari za usajili, jambo linalo ashiria kuwa haijawahi kutumika barabarani.

Kwa ukuta kuna maandishi ya Darling uku viatu vingi vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa karibu na eneo hilo. Inawezekana eneo hilo linafanya biashara tofauti kwa pamoja au linatumia nafasi iliondikiwa.

Mazingira haya ni ya sokoni ambapo tunaona wanunuzi wa bidhaa fulani, nyuma yake kuna mama aliyegeuka akiwa amejifunga leso kwa kiuno yake huku mtu mmoja anayeonekana kua muuzaji amevalia barakoa.

Duka la M-PESA linaonekana likiwa na shughuli. Pembeni vitu vingine kama bidhaa za dukani zinauzwa pia, ikionyesha mchanganyiko wa huduma katika eneo moja kwa urahisi wa wateja.

Watu wawili wanaonekana wakipeana mikono kwa ishara ya kukubaliana huku mmoja wao akimkabidhi funguo tukio hili linaweza maanisha kumkabidhi gari, nyumba au ofisi

Hili ni lori maalum ya kusafirisha magari linaloonekana likisafirisha magari mapya aina ya pick up . magari haya yamepangua Kwa ustadi juu na chini ya trela. Tayari kupelekwa kwa wateja au kwenye maduka na magari.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameshikilia simu mkononi akifanya malipo katika duka la Mpesa . Anaonekana akitazama simu yake kwa makini huenda akiingiza nambari ya wakala, pembeni yake kumeandikwa lipa na Mpesa .

Mtu mmoja anaonekana akishikilia kadi ya kibenki ya visa mkononi na anaupitisha kadi hiyo kwenye mashine ya kutoa pesa. Anafanya hivyo kwa umakini huenda akitaka kutoa pesa na kufanya mara mwingine wa kifedha.

Bima ya ushuru wa mapato inaonekana ikipeana maelezo mengi yaliyochapishwa juu yake ikiwa ni pamoja na taarifa kuhusu aina mbalimbali za ushuru, maelezo hayo yanaweza kujumuisha masharti ya ulipaji.

Magari mengi mapya yaliyopangwa taratibu ambayo haina nambari zao zinaonekana za kuuzwa. Huko juu tumeandikiwa namba ya kuwasiliana nayo.

Duka la M-PESA lina friji la Coca Cola pembeni, hapo kando kuna mwandiko wa Nissan ukutani. Mbele ya duka lile kuna baiskeli iliopaki. Mazingira ya biashara mitaani.

Magari yamepakiwa kwa mpangilio fulani kwenye huu uwanja, miti ya kijani imezunguka eneo hilo. Mawingu yakiwa wazi angani, watu wengine wamesimama huku wengine wame egemea magari.

Gari la kusafirisha magari linaonekana likibeba gari lingine la rangi la samawati. Hali inaonyesha usafirishaji wa magari kwa utaratibu, uenda ni usambazaji wa magari mapya, au yanapelekewa mteja.

Magari mengi yameegeshwa uwanjani yakiwa yamepangwa, miti imezunguka uwanja huo ikitoa kivuli ya maandhari ya kijani. Anga inautulivu bila mawingu mingi.

Magari mengi mapya yanaonekana yakiwa yamepangwa taratibu huku zikiwa kwenye mazingira safi labda ni ya kuuzwa

Magari mpya yaonekana kuwa ya rangi nyeusi na nyeupe, yamepakiwa kwa mpangilio yakiangaza kwa usafi. Mwonekano wao unaashiria ubora ya hali ya juu na kisasa na ueda ni magari ya kuuzwa ama kufanya shughuli rasmi.

Vibanda zinaonyesha aina mbali za matunda ,ikiwa pamoja na paipai, machungwa, tufaha, vitunguu na mizabibu, wauzaji wanaonekana wakiwa shughuli zao huku mmoja wao akiwa ameshika tama.

friji linaonekana limewekwa nje ya duka hilo, ikiwa na vinywaji kama ya fanta, vinavyoaminika kuwa vinauzwa. Milango ya maduka ina maandishi ya mpesa, kando ya duka hilo tunaona viazi zinayoaminika kuwa zinauzwa.

Gari kubwa ya kusafirisha magari ndogo inaonekana kubeba magari matatu juu yake ikiashiria kuwa ni gari maalum ya kusafirisha magari kwa mfumo wa kisasa.

Magari yamepangwa kwa mpangilio mzuri, katika mazingira safi. Huenda ni ya kuuzwa au ni sehemu ya maonyesho ya magari mapya.

Flyer ya mamlaka ya usalama wa barabarani, inaonekana ikiwa na alama ya ku scan pamoja na nembo ya ECitizen, ikionyesha kuwa huduma hizo zinapatikana mtandaoni.

Vibanda vya soko vinaonyesha biashara ya matunda na mboga. Ndizi zimehang'iwa juu huku meza zikiwa na maembe, nyanya hata parachichi.

Anga ni wazi bila mawingu na kuna kibanda kinacho uza vitu mbalimbali, ndani yake kuna mifuko, mikanda, chati za kielimu au pambo pamoja na herini na minyororo ya kuvaa.

Gari la rangi ya kijani cha msituni linaonekana, na mtu moja yupo karibu na mazingira yamejaa miti mingi, hali inayokuonyesha kuna hewa safi.

Flyer ya kutoa huduma kwenye teksi inamchoro ya mwanamke pamoja na gari ikiwa na maelezo ya usaidizi wanazo toa. Pia kuna akaunti zao za mitandao.

Gari nne zimepakiwa kwa mpangilio uwanjani , huku miti ya kijani ikiwa imemea nyuma yake . Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye hewa safi, yakionyesha sehemu ambayo inaweza kuwa ni tasisi.

Watu watatu wanaonekana wakielekeza macho yao kwenye simu moja, wakifwatilia kitu kwa makini, uenda ni video, taarifa muhimu au maelekezo ya kazi.

Duka hili linaonyesha leso nyigi zimepangwa kwa nadhifu kwenye rafu kila leso ikiwa na mchoro na rangi tofauti ikivutia kwa namna ya kipekee juu ya rafu hiyo kuna viatu vya aina mbalimbali vimepangwa pia.

Mtu mmoja anaonekana akipanga mafungo ya noti nyingi za elfu, huku mkono wake ukiwa wazi unaoshikilia hizo pesa. Ameushikilia pia plastiki kinachoashiria kuwa ana mpango wa kuziunganisha.

Matunda mbalimbali nyanauza yakiwemo parachichi maembe, machungwa, na saseli. Pembeni kuna karatasi za kufungia matunda uenda mteja atanunua.

Watu wawaili wanaonekana kushiriki kwenye biashara maalum ,ambapo mmoja ameshikilia noti mingi ya elfu akimpa mwengine. Noti hizi zimechorwa ndovu na ni za kitambo.

Soko hili kuna hema na vibanda mbalimbali vya kuuza mazao kama nyanya, matunda na vitunguu. Watu ni wengi wakitembea na kununua bidhaa hali inayoonyesha shughuli nyingi na msongamano wa watu.

Jengo la vioo linaonekana la kisasa likiwa na sehemu ya maegesho chini. Magari mengi yanaonekana yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Sakafu ya chini ni safi ikionyesha usafi na mpangilio wa eneo hilo.

Kuna noti nyingi za zamani za shilingi mia zilizopangwa pamoja, hali inaonyesha uwepo wa fedha taslim kutoka enzi za nyuma, huenda kwa matumizi, hifadhi au kumbukumbu ya historia.

Soko hili laonekana kuwa na shughuli nyingi, watu wengi wakiwa wamejikinga dhidi ya jua kali kwa kutumia miavuli ya rangi mbalimbali. Kila mmoja anaendelea na shughuli zake.

Kwenye meza hili tunaona noti za kitambo ambayo ni ya mia mbili na shilingi hamsini. Mtu akiwa amezishikilia ishirini mingi ambayo imepangwa taratibu kuenda juu.

Kwenye kibanda cha soko hii, kuna nyanya, vitunguu na viazi vikiwa vimepngwa kwa mpangilio mzuri, huu huonyesha kuwa bidhaa ina usafi, utaratibu wa mfanyi biashara.

Kuna marobota mingi ya nguo yaliyopangagwa kwa mpangilio fulani. Hali hii inaonyesha biashara ya nguo. Uenda za mitumba, katika soko, au gala yeyote.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni soko au duka la kuuzia viatu, ambapo tunaona viatu vingi vikiwa vimeanikwa juu kwa kamba zao, huenda ni kuonyesha vizuri kwa wateja.

Kuna pikipiki iliyoanguka kwenye flyer ya bima ya pikipiki. Flyer hiyo ina maelezo muhimu kuhusu huduma zinazotolewa na pia imewekwa nambari ya kupiga iwapo kuna swali ama dharura.

Magari masafi mapya yaonekana yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika mazingira safi na yenye utulivu. Maandishi yameandikwa juu yanaonyesha kuwa ni biashara ya uuzaji wa magari mapya na pengine yaliyoagizwa kutoka nje au ndani.

Magari mengi mapya, yanaonekana yakiwa yamepangwa eneo safi na lenye nafasi ya kutosha. Kuashiria kuwa sehemu ya biashara ya uuzaji wa magari.

Mtu anaonekana akiweka ama kuzihesabu noti za zamani ya elfu moja. Inaweza kuwa anazipeleka kwa benki kuu ama anaziweka ili iwe ya makumbusho.

Jengo lenye maduka linaonekana na mtu mmoja amesimama kwa starehe mlangoni mwa duka la kuuza maziwa. Mazingira yanaonyesha biashara ya kila siku.

Majengo ya ghorofa yanaonekana yamesimama kwa mpangilio mzuri. Huku magari yakiwa yamepakiwa kwa utaratibu. Mazingira ni safi, na tulivu yakionyesha eneo lenye maendeleo.

Kibanda hiki kikubwa kina samaki wengi wakuuzwa, wakubwa na wadogo. Samaki hawa wamepangwa vizuri juu ya meza baadi wakiwa wameshakatwa tayari kukaangwa na kuliwa.

Magari makubwa matatu yanaonekana yamepakiwa kwa mpangilio mzuri katika mazingira safi. Tunaona pako hapo chini ya rangi nyeupe na nyeusi kwa kufuatana.

Sokoni kuna kibanda kilicho jaa aina mbalimbali za matunda kama ndizi, nanasi, machungwa na embe. Kreti zimewekwa chini zikiwa zimewekelewa bidhaa kwa mazingira hayo ya soko

Nyama zinaonekana zikiuzwa zikiwa ndani cha chanja, ndani ya duka maalum la nyama. Baadhi ya vipande vya nyama vimeanikwa ukutani, labda kwa ajili ya kuonyesha aina.

Mtu anaonekana ameshikilia noti ya elfu moja mkononi. Ikiashiria kuwa anafanya mara au anaandaa kutumia pesa hiyo. Noti hii ni mpya.

Flyer inahusu huduma ya bima, ikiwa na maelezo muhimu kuhusu jinsi ya kujiunga na kupata huduma . Imeandikwa nambari ya kulipa na kiasi cha kulipa ikionyesha urahisi wa kufanya malipo kwa njia ya simu.

Eneo linaonekana limeangazwa na taa zenye mwangaza mzuri huenda ni jioni au usiku. Magari yamepangwa kwa utaratibu, hali inayoonesha eneo iliyo na mpangilio mzuri.

Duka limeandikwa Kieni daily products likiwa na mchoro wa ng'ombe juu yake ishara ya kuuza bidha za maziwa. Mnunuzi mmoja yuko mbele ya duka hilo labda akinunua au akisubiri kuhudumiwa.

Wauzaji wamepanga mboga za kijani kwa mpangilio kwenye vibanda uku wanunuzi wakichangua kwa makini. Mazingira yanaonyesha shughuli hai ya soko na upatikanaji wa mboga safi kwa jamii.

Magari yamepakiwa juu na chini kwa mpangilio, hali inayodokeza kuwa huenda ni eneo la kuuza magari, juu kuna bango kubwa la Jack Daniels likionyesha tangazo la biashara.

Duka la M-pesa linauza bidhaa nyinginezo kama soda na pia mpira vya kuchezea ambavyo vimewekwa mlangoni. Karibu nalo kuna duka jingine hali inaonyesha shughuli za biashara na watu ambao wameketi.

Kibanda hiki kinaonekana kuuza karoti, viazi, hoho na tango. Viazi vimepangwa vizuri kwenye mikebe tofauti tofauti. Mazingira yanaonyesha soko la kienyeji lenye mpangilia mzuri.

Noti nyingi zilizopangwa kwa mpangilio maalum na ina muundo ya noti ya kitambo kutoka taasisi fulani labda kwa vitabu cha zamani na zinaonyesha kuwa ni awamu ya kale au mfano.

Mtu ameshikilia pesa nyingi za elfu moja moja kwa mkono. Noti zimepangwa vizuri zikionyesha malipo makubwa, biashara au shughuli ya kifedha inayoendelea.

Bodaboda inaendeshwa na mtu huku akibeba mwingine wote wakiwa wamevalia kofia ya usalama flyer hii ni ya bima ya bodaboda ikiwa na maelezo mengi na nambari yao ya simu.

Vibanda vya soko vyaonekana kuwa biashara imeshika kwenye soko hii. Tunaona wauzaji pamoja na wanunuzi. Kwenye kibanda moja ndizi imeanikwa juu ili kuvutia wanunuzi.

Bima ya jubilee inaonekana ikiwa picha moja ya mama mjamzito akionyesha hali ya furaha na utulivu picha hii inasisitiza manufaa yakuwa na bima ya afya ya jubilee.

Hili laonekana kuwa soko au duka la viatu lililoinuliwa kwa mbao na kutandikwa mfuko mkubwa ili kuwekelea viatu za kuuza juu.

Duka hili liliochorua picha ya ng'ombe limeandikwa dairy products , naona mtu moja akielekea kwenye duka hilo, milango imepabwa vizuri ikionyeshwa kuwa ni sehemu rasmi ya kuhuza maziwa.

Kuna aina mbili za noti za elfu moja, moja ina picha ya rais wa zamani, huku nyingine ikiwa na mchoro wa tembo. Hii inaonyesha utofauti wa noti kulingana na matoleo tofauti.

Gari nzuri ya rangi nyeusi iko mahali pazuri penye utulivu, labda kwenye uwanja wa maonyesho au eneo la kuuzia magari. Gari hiyo inaonekana mpya na imekamilika kwa muonekano wa kuvutia.

Mwanamke huyo anaonekana akimkabithi mwanaume funguo za gari, ila nyuso zao hazionekani, gari lililo karibu linaonekana likiwa safi na katika hali nzuri.

Bima hili laonyesha familia moja ambayo ina mama, baba na watoto wawili inawaelezea kuwa itawasaidia kuwalinda kwa kila kitu kila siku

Cheti cha kuonyesha mwendendo wa kununua na kuuza sarafu kutoka nchi mbalimbali. Majina ya nchi kama Ulaya, Canada , USA na zingine zinazoenekana ikionyeshwa viwango vya ubadilishaji.

Kwenye hili picha naona shughuli za kawaida za sokoni, mahali ambapo wamama wanafanya biashara ndogo ndogo, kuuza bidhaa za chakula kama nyanya, vitungu, viazi vitamu, ndizi na malenge. Mama aliyevaa buibui anaonekana kuwa akinunua ishara ya kuwa kwa mwenye mzunguko wa pesa.

Eneo la kuuza maziwa ya mlima Kenya lanaoneka likiwa na shughuli. Binti mmoja ameketi sakafuni hapo kando huku wanaume wawili wakionekana kununua maziwa. Mazingira yanaonyesha biashara.

Trei za aina tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu, kila moja ikiwa imejaa mayai, mpangilio huu unaonyesha biashara au duka la kuuza mayai kwa utaratibu.